Tuko ofisini ambapo mwanaume amesimama mbele ya meza akitumia kifaa cha kuchukua alama za vidole. Afisa wa serikali au karani amekaa nyuma ya meza, anafuatilia mchakato huo kwenye kompyuta. Hali hii ni ya kawaida katika mazingira ya kupata huduma za serikali au usajili muhimu.

Huu ni uwanja wa mpira wa kikabu, wachezaji wawili wa kike wanajuana vikali. Mmoja amevaa jezi nyeupe na kaptura kubwa, anajaribu kumzuia mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani kibichi na nyekundu nyuma yao kuna viti vya watazamaji baadhi ya hawa wakiwa watu wachache walio valia barakoa.

Hapa kuna kundi la watu kadhaa, wanaonekana wakifurahia na kutabasamu wamevalia mavazi mbalimbali. Mmoja wao ana bendera ndogo ya Kenya. Wengine wanaonyesha ishara za furaha na ushindi kwenye mikono yao. Inaonekana kama wako kwenye sherehe mkutano au tukio la kijamii ambapo watu wanakutana na kufurahi kwa pamoja.

Huu ni umati mkubwa wa watu ukiokusanyika katika uwanja na ukumbi mkubwa, wengi wao wakiwa wameinua mikono juu kuashiria furaha au kusherehekea jambo fulani. Inaonekana ni tukio la umma lenye shamra shamra nyingi kama vile mkutano wa kisiasa au tamasha ya michezo.

Mkutano wa kisiasa unaendea nje ya jengo ya serekali . Viongozi wawili wakuu wameshikana mkono. Mmoja amevaa shati jeupe na tai yenye mistari ya buluu na mwingine amevaa suti ya kijivu na tai nyekundu. Walinzi na maafisa wengine Wa serikali wamejipanga nyuma yao .

Kundi kubwa la wanaume wakiwa na furaha na shauku wamekusanyika wakishangilia. Wengi wao wameinua mikono yao juu na wengine wameshikilia mabango au bendera ya kenya inaonekana mbele yao. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha ya mwanariadha na maandishi yanayoashiria ushindi na mafanikio.

Jengo la idara la uhamiaji na ofisi za pasi za kusafiria zinaonekana wazi. Mlinzi mwenye sare za kijeshi na barakoa amesimama mlangoni kulinda. Wanaume wawili wamevalia suti wanaongea wakisalimiana. Kuna watu wamegonja huduma hizo.

Hapa kuna afisa wa huduma kenya, aliyevaa shati jeupe na barakoa, anahudumia wateja kwa umakinj kwenye kompyuta yake. Wateja wengine wanasubiri wakihudumiwa na maafisa wengine, wote wakiwa wamevalia barakoa, wanazingatia afya ya usalama.

Tuko katika ofisi ya huduma Kenya, mwanamke mmoja yuko kwenye counter aki hudumia mteja ambaye amekaa kwenye kiti jekundu mbele yake. Kuna kompyuta na vifaa mbalimbali vya ofisi kwenye meza. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo huduma Kenya na service excellence ikionyesha kua hapa panatolewa huduma ya serikali kwa uma.

Huu ni uwanja wa michezo ,kuna mashabiki wa raga wa Kenya wamekusanyika wengi wamevalia jezi nyekundu na kijani inawakilisha timu ya raga ya Kenya pia bendera ya Kenya inaonekana ,watu wako kwenye majukwaa wengine wakiwa wamesimama na kushangilia pia kuna wengine pia wamekaa chini.

Wachezaji wa soka wamevaa jesi za blue , wanasherekea kwa furaha kubwa sana. Wanaonekana pia wakikumbatiana na kupongezana baada ya kufunga bao au kupata ushindi muhimu. Ni ishara ya ushirikiano na shangwe ya timu hii.

Watu watatu wameketi katika kituo cha huduma za serikali. Wanaume wawili wameketi wakizungumza. Moja amevaa suti ya blue na mwingine amevaa shati ya kitenge la blue . Kati yao mwanamke amesimama nyuma ya kompyuta inawasaidia kutoa haduma, inaonakana kama kituo cha kisasa kinachotoa huduma mbalimbali za umma.

Mechi ya voliboli inaendelea. Wachezaji kadhaa wako uwanjani. Wengine wakiruka juu kijaribu kuzuia mpira . Wengine nao wanajiandaa kushambulia. Mpira wa voliboli inaonekana hewani katikati ya wachezaji. Shabiki amefurahi sana kwenye kiti ya jukwaa nyuma Yao.

Hii ni ofisi ya umma ambapo watu kadhaa wamekusanyika. Wanaume watatu wamesimama mbele ya meza yenye vifaa vya kompyuta. Mmoja wa wanaume hawa amevaa suti na tabasamu, wengine nao pia wanaonekana wakitabasamu. Kuna mabango yenye ujumbe mbalimbali ukutani nyuma yao. Hii inaashiria huduma za taifa za umma.

Tuko uwanjani, wachezaji wa voliboli wanaruka juu karibu na wavu, wanajaribu kuzuia mpira usiingie upande wao au kuupiga upande wa pili, mchezaji mmoja amevalia jezi nambari kumi na tano na wengine nambari sita na mbili, wanaonyesha nguvu na ushindani mkali wao wa mchezo.

Hili ni gwaride ya mkusanyiko ya timu ya mpira, watu wengi wamevalia nguo za kijani rangi ya timu fulani. Wanaonekana wakishangilia na kufurahi mmoja wao amevaa miwani mikubwa ya kijani inayongaa na amebeba ngoma. Anaonyesha shauku kubwa, baadhi yao wanashikilia simu zao.

Kuna wafanyakazi kadhaa wakiwa wamevalia barakoa, wanafanya kazi kwenye (computer) na vifaa vya ofisi katika eleo linalo onekana kama kituo cha huduma, nyuma yao kuna mabango yenye maandishi huduma kenya, hii inaonyesha kuwa watoto wa huduma wanashugulikia maswali mbalimbali za uma kutoka ofisi au serekalini.

Wananchi wengi wameketi kwenye kiti wakisubiri huduma za jamii na za umma. Mfanyakazi wa ofisi mwanamke amevaa sare nyeusi na amesimama akiongea na wananchi kuna mama mmoja anayebeba mtoto mdogo mkononi wananchi wamevaa nguo mbali mbali na baadhi yao wamevaa vitambaa vichwani.

Hapa ni ndani ya ofisi au kituo chenye watu wengi wakiendelea na shughuli mbalimbali. Upande wa kushoto kuna wanaume wawili, mmoja amevaa suti nyeusi na mwengine shati jeupe. Wanaonekana wakizungumza. Mbele yao na upande wa kulia kuna watu wengine wakiwa wameketi kwenye kompyuta huku kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa hijabu ya buluu. Anasimama akizungumza na mtu aliyeketi.

Hapa ni kwenye ofisi yenye shughuli nyingi, ambapo watu wengi wamekusanyika. Wengine wameketi kwenye kompyuta wakifanya kazi, huku kuna wengine wamesimana na kuzungumza. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia suti nyeusi anaongea na kikundi cha wanawake. Eneo lote linaonekana kuwa lenye watu wengi na linafanana na kituo cha huduma.

Umati mkubwa wa watu unaonekana ukishangilia kwa nguvu. Wengi wameinua ikono juu, wengine wameshika bendera za kenya na mabango madogo madogo. Inaonekana kama tukio la sherehe kubwa, huenda ni tamasha, michezo au mikutano wa kisiasa ambapo kuna hisia za furaha na msisimuko ambao umetawala.

Wachezaji watatu wa mpira wa mikono wapo uwanjani katikati ya mchezo. Mchezaji wa kati amevaa jezi nyeupe na anaonekana akiruka na kushikilia mpira kwa mikono. Anajiandaa kurusha na kupitisha mpira. Wachezaji wawili wa timu pinzani wakiwa wamevalia jezi za bluu wanamkabili na kujaribu kumzuia. Nyuma yao kuna umati wa watu uwanjani unaoashiria mazingira ya mashindano na mchezo.

Kuna kundi la wanaume. Wengi wao wakiwa wamevalia suti. Wamesimama katika eneo linalo onekana kama ofisi au jengo la umma. Nyuma yao kuna mabango yenye nembo mojawapo ikiwa imeandikwa huduma Kenya. Inaashiria shughuli rasmi au za kiserikali

Hiki ni kikundi cha watu ,wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Wanatembea huku wameshikilia bango kubwa, bango hilo linaeleza kuhusu upatanisho wa kifungu mahakamani kwa njia ya mbadala ya mgogoro iliyohidhinishwa chini ya idhara ya katiba ya Kenya. Hawa wanaonekana wanaandamana.

Mchezo wa netiboli unaendelea uwanjani wa mchezo wa ndani. Mchezaji mkuu aliyevaa jezi la blue lenye nambari tano yupo katika hatua muhimu wa kupiga mpira wa netiboli. Ameinua mikono yake juu akiwa ameelekeza mpira kuelekea kwenye kikapu. Anaonyesha ujuzi wa hali ya juu sana.

Hapa ni kwenye mkusanyiko mkubwa wa watu. Wengi wao wamevalia nguo za rangi za kijani kibichi na nyeupe. Zinahusishwa na timu ya Gor Mahia. Umati unaonekana ukiwa na shamra shamra unawashangilia na kuwasherehekea. Ni kama huko kwenye mkutano wa hadhara au sherehe ya ushindi ya timu hii.

Timu ya mpira wa kikapu wa Kenya, imesimama kwenye uwanja. Wachezaji wote wamevaa jezi nyeupe, zenye nambari ya neno Kenya. Wanaonekana wakiwa tayari kwa michezi au wamesimama kwa hesima. Nyuma yao kuna jina Kenya, kwenye ubao au matangazo. Inaonekana ni kabla au baada ya mechi muhimu.

Hapa kuna bomba kubwa la maji la kijani ikipita juu ya mfereji uliojaa matope. Kuna valve ya buluu iliounganishwa kwa bomba hilo. Inaonekana kama sehemu ya miundo muhimu ya usambazaji wa maji au mfumo wa maji taka. Maji yaliyovuja au yaliyokusanyika yanaonekana chini yake

Naona ukumbuki mkubwa wa huduma za umma. Kuna safu ndefu za dawati na kompyuta na wafanyikazi wamekaa wakihudumia wateja . Upande wa kulia kuna viti za kusubiri vilivyopangwa Kwa ajili ya wateja . Kuna mabango na mapambo ya rangi mbalimbali yaliyotundikwa toka ndani . Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha huduma za kisasa na chenye mwanga wa kutosha.

Mashabiki wengi wamekusanyika, wamevaa fulana za buluu na wengine wamebeba bendera zenye nembo bandari. Wote wanaonekana wakishangilia na kuinua mikono yao juu, inaonekana kama mechi ya mpira ya miguu au tukio lingine la michezo, ambapo wanashangilia timu yao ya bandari.

Kundi la watu linaonekana wakiwa katika viwanja vya michezo au ukumbi. Mmoja wao ameshikilia bendera ya Kenya. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu na wanaonekana wakishangilia na kushiriki kikamilifu. Hii inaashiria uzalendo na shauku kubwa ya mashabiki au wanaoshiriki.

Hapa ni katikati ya umati wa watu wenye shauku wanashangilia na kuinua mabango limeandikwa kazi iendelee, na kuna nembo za kazi ya kisiasa, wengi wao wamevaa kofia za blue na fulana lenye nembo hizo, huku kuna moja ameinua mikono yake juu akipiga kelele kwa furaha na mititimiko.

Watu wanasubiri kupokea huduma mbalimbali za serikali katika kituo cha huduma Kenya ,wamekaa kwenye viti vilivyo pangwa wakisubiri zamu yao, watahudumiwa na maofisa walio nyuma ya "counter" Kwa ajili ya maswala Kama vile, vibali vya polisi watatumia huu huduma.

Kuna kundi la wanaume, wengine wao wakiwa wamevalia kofia za chungwa. Wamesimama nyuma ya kinara kilichoandikwa ODM. Hiki ni chama cha siasa nchini Kenya. Inaonekana kama wako kwenye mkutano wa kisiasa au mkutano wa umma, wakihutubia na kujadili masuala fulani.

Shughuli ya huduma mashindani unaendelea chini ya hema kubwa. Watu kadha wamevalia barakoa na baadhi yao wamevalia fulana za huduma mashindani. Wengine wamekaa kwenye meza wakitumia computer ndogo inaonekana wanatoa huduma ya kusajili watu. Ni kama ni kituo Cha kutoa huduma ya kijamii au serikali kwa uma.

Hapa kuna ujenzi unaoendelea. Mashine kubwa ya kuchimba aina ya Hyundai imesimama katika eneo hilo. Eneo hilo lina udongo. Mabomba makubwa ya saruji yametawanyika chini kuashiria kuwa labda yametawanyika ardhini. Nyuma yake kuna majengo yaliyojengwa nusu ikionekana yanaonyesha shughuli ya ujenzi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa mguu wote wakiwa wamevalia jezi za buluu na nyeupe zenye namba wamekusanyika pamoja uwanjani wakiwa wamekumbatiana. Wako kwenye uwanja wa nyasi bandia na nyuma yao kuna mashambiki na mabango ya matangazo ya wazamini. Inaonekana kama wanapanga mkakati au kusherehekea.

Watu wawili wanaoneka wakiingiliana kwenye meza ya ukumbi mkubwa. Mwanaume anaandika kitu kwenye karatasi huku mwanamke aliyeketi akionekana kumsaidia na kutoa maelezo zaidi. Hii inaweza kua shuguli ya usajili kujaza fomu au mkutano fulani inayo endelea. Hii ni ofisi ya umma.

Kuna sherehe inaendelea watu wengi wamevalia sare za buluu na baadhi yao wameinua mikono juu wanashangulia na kuashiria umoja inaonekana kama tukio la kiasasa ama mkutano wa chama hii ni kwa sababu ya sare hizo za wingi na watu waliokusanyika pamoja.

Huu ni mchakato wa sheria ambapo wanasheria wapya wanatibitiwa hati ya ufhamini na kuabishwa kufuata kanuni za taaluma za sheria, katika tukio hili mawakili Wanahakikisha kwa kiapo kuwa watashikilia kwa umakini kuwa uadilifu wa haki, uaminivu na utendakazi wa kazi yao.

Hii ni ndani ya ofisi au kituo cha huduma za mfuko wa uwezo. Wafanyikazi wamekaa kwenye kaunta zao wakitumia kompyuta kutoa huduma kwa wateja. Wateja nao wengine wamekaa wakisubiri na tayari wanahudumiwa. Inaonekana ni mahali ambapo wananchi wanapata huduma za kifedha au ushauri.

Kiongozi mwenye suti ya kijivu ambaye ndiye rais wa Kenya, ameshikana mkono na kiongozi mwingine aliyevaa joho jekundu .Wote wawili wanatabasamu. Wanaonekana kushiriki mazungumzo ya kirafiki. Karibu nao kuna wengine kadhaa baadhi yao wamevalia Yale majoho. Inaonekana ni mkutano muhimu sana.

Hapa ni ndani ya ofisi, kuna shughuli inaendelea, mtoto mdogo ameketi kwenye kiti kirefu, anatazama kamera, inaonekana anapiga picha na video, karibu naye kuna msichana mwingine anaangalia kompyuta, wanaume wawili wakiwa wamesimama nyuma yake, inaonekana wako mchakati ama majadili ya utambulisho fulani.

Hapa ni uwanja wa mpira wa miguu. Wachezaji wawili wamesimama kwenye nyasi. Mmoja amevaa jezi ya blue na kaptura nyeupe, mwingine naye amevaa jezi yenye mili ya rangi ya njano na nyeusi pamoja na kaptura nyeusi, nyuma yao kuna bango lenye neno kubwa. Ni viti vya watazamaji inaonekana kama wachezaji hawa wanajiandaa na wamepumzika wakati wa michezo.

Kuna kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi zenye rangi tofauti, kama vile nyeusi, chungwa na dhahabu iliyofifia. Mchezaji mmoja katikati ameinua mikono yake kama anasherehekea na kuwasalimu wenzake. Wamesimama kwenye uwanja wa kijani wa mpira. Nyuma yao kuna viti vya uwanja vya rangi nyekundu. Inaonekana ni wakati wa michezo au sherehe baada ya michezo.

Kuna umati mkubwa wa watu wakiwa katika jengo la umma, pengine ofisi za serikali. Mbele kuna mwanamke mwenye rasta ndefu ambaye amesimama akiongea na mtu aliyenyuma ya kaunta. Huku wengine wakiwa wamejipanga foleni nyuma. Mabango mawili yanaonekana wazi yakisomeka pasipoti.

Mwanaume mmoja amevalia shati jeupd na barakoa. Anajikunja juu ya meza akionekana kuchukua alama za vidole na kufanya usajili. Mwanaume mwingine amesimama mbele yake akifuatilia kwa makini. Kuna umati mkubwa wa watu wengine nyuma yao. Baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa wakishuhudia tukio hilo. Inaonekana kuwa ni zoezi la huduma ya uma. Labda kusajili au utambulisho.

Hapa ni pahali penye shughuli nyingi, labda benki, ofisi ya serikali au shirika fulani la huduma. Tonaona watu wamesimama kwenye foleni, wakisubiri kuhudumiwa. Kuna kaunta ndefu ya mbao iliyotenganisha wateja na wahudumu walio upande wa pili. Dirisha lenye grill linaonekana nyuma, likiashiria usalama. Watu hawa wanaonekana wakiwa wamebeba nyaraka wakisubiri zamu yao ya kupata huduma wanayohitaji.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na meza. Mbele kuna mtu anayeonekana kuandika kwenye karatasi huku simu ya mkono ikiwa imelala mezani karibu naye. Kuna karatasi nyingine na vitu vinafanana na vifaa vya ofisini mezani. Kwa nyuma kuna watu wengine wakiwa wamekaa au kusimama labda wakisubiri hamu yao ili washiriki katika shughuli inayosimama.

Mtaro huu uliojaa maji ya matope inaweza kua umelenga kupitisha mabomba ya maji taka au hata nyaya za umeme pia Internet chini ya ardhi. Kuwepo kwa maji mengi kunaweza kuonyesha kua mvua ilionyesha na kujaza mtaro huu.

Kuna mashabiki wa mpira. Wanashangilia sana. Wameshikilia bendera na skafu lenye jina Gor Mahia FC. Wengi wao wamevalia jezi za kijani na mmoja wao ana kinyago cha fuvu. Wote wanaonekana wamejawa na furaha na msisimuko wa mechi.

Hapa ni uwanja wa mpira wa kikapu. Wachezaji wawili wa kike wanajuana vikali. Mmoja wao amevaa jezi nyeupe na kaptura fupi anajaribu kumzuia mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya rangi kijani kibichi na nyekundu. Nyuma yao kuna viti vya watazamaji, baadhi wakiwa wachache waliovalia barakoa.

Hapa ni uwanjani, ambapo kuna mashabiki wengi wakishangilia timu yao. Baadhi yao wamevalia jezi za rangi ya bluu na nyeusi, na wengine wameinua mikono juu ya furaha. Wanapeperusha bendera ndogo za bluu, inaonekana kama wako mechi ya mpira. Kuna umati mkubwa wa watu ukifurahia sana.

Timu ya wachezaji wa mpira wa kikapu wa Kenya wamepanga kwa ajili ya picha ya pamoja. Wachezaji wanne wamevaa jezi za rangi ya nyeusi na nyekundu zenye maandisha ya Kenya na nambari ya mchezaji. Mchezaji Moja ameshika nyuma mipira miwili ya kikapu na rangi ya machungwa na bluuu

Kuna kundi kubwa la watu. Wengi wao ni vijana, wamekusanyika pamoja wakionekana kushangilia na kutazama tukio fulani. Baadhi yao wamevalia jezi za timu za mpira na nguo za kawaida. Huku kuna mmoja akiwa amejifunga bendera ya Kenya. Inaonekana kama wako kwenye tamasha za michezo au mkutano wa hadhara. Na pia kuna shamrashamra.

Hapa kuna mkutano wa kisiasa au hadhara ambapo watu wengi wamekusanyika. Kuna spika anayezungumza kwenye jukwaa na jina linaloonekana limeandikwa Kalonzo. Inaashiria kuwa huenda ni mkutano wa kisiasa au kumuunga mkono mwanasiasa huyo.

Bomba kubwa la maji au maji taka linapita chini ya ardhi, linanoekana likitoka kwenye mfereji wa zege na kuingia kwenye ardhi yenye mimea, inaonekana kama mfumo wa kusambaza maji au kupitisha maji taka, na eneo hilo imezungukwa na miti na kichaka kikubwa sana.

Panaoneka ni uwanja wa michezo. Pana mashabiki wamefurahia kushuhudia hiyo mechi. Mbele kabisa kuna shabiki mmoja amepaka rangi mwili wake wote. Rangi ni ya kijani na nyeupe. Amevalia kaptura na fulana yenye nambari ishirini na tano. Anaonekana akishangilia kwa nguvu sana.

Watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu imefunikwa kwenye nguo ya kijani. Wote wamevalia barakoa baadhi yao wanajihusisha nauandiki na kushughulikia nyaraka mbalimbali inaonekana kama shughuli ya usajili au tukio la kijamii linalofanyika nje. Kuna umati wa watu wamesimama nyuma wanafuatilia kwa makini kinachoendelea.

Majaji watatu wakiwa wamevalia majoho yao rasmi wamekaa kwenye jukwaa la mahakama huku mmoja akiwa na wigi maalum ,nyuma yao kuna bendera ya Kenya watu wengine wamekaa chini yao. Hii inaonyesha wazi kikao rasmi cha mahakama nchini Kenya kikiendelea.

Wanaume wawili wako ndani ya ofisi wakifanya kazi zao. Mmoja ameketi mezani akiangalia nyaraka akiwa na kalamu amevalia shati jeupe na fulana ya buluu, mwingine anaonekana akishughulika nyuma yake. Kuna masanduku mingi na makaratasi mingi iliyotawanyika mezani. Dirisha kubwa linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya kazi yenye mwanga.

Huu ni mwongozoo unaotolewa na tume ya huduma ya mahakama. Unaeleza jinsi programu na mafunzo ya viambatisho vinavyopaswa kuendeshwa ndani ya mfumo huu wa mahakama. Inaonekana ni muhimu kwa wanafunzi au wataalimu wanaotafuta uzoefu katika sekta za sheria.

Hili ni eneo la shughuli nyingi ambapo watu wamekusanyika kwa ajili ya usajili mwanamke amevalia miwani anaonekana akitumia kifaa cha kielektroniki kumsaidia mwanaume aliyeketi mbele yake, meza zingine zimejaa watu wakifanya shughuli kama hizo huku kukiwa na umati wa watu nyuma wakisubiri zamu zao.

Hili ni kundi la wafanyikazi, labda wa Huduma Kenya. Wamesimama nje ya jengo. Wote wamevaa sare zinazofanana. Baadhi wakiwa na mashati meupe na suruali nyeusi. Wengine nao wakiwa na mashati nyeusi na suruali nyeupe. Hii inaashiria umoja.

Tuko katika ofisi ya huduma Kenya kuna kikundi cha wanaume wanne wameketi kwa meza, moja wao ambaye anaonekana kuwa afisaa ameketi nyuma ya meza huku wengine watatu wameketi mbele yake, wakijadiliana na kushahuriana juu ya tharaka fulani.

Kuna watu kadhaa ambao wameketi kwenye meza, wanaandika kwenye makaratasi tofauti. Mwanamke mmoja amesimama karibu nao, hali hii inaonekana kama mkutano wa jamii, usajili au shuguli ya nje au katika eneo la wazi.

Kuna kundi kubwa la watu. Wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana wamesimama wakiwa wamejipanga mbele ya jengo kubwa. Juu ya jengo hilo, kuna bango kubwa lenye maneno maandishi huduma kenya. Inaonekana kama wafanyikazi wa kituo hicho cha huduma za uma wamekusanyika kwa ajili ya picha pamoja mbele ya ofisi yao.

Hii inaonyesha jengo la kituo cha huduma za umma za huduma Kenya ikiwa na mapango yanayosema kujiendeleza na huduma Bora, wanaume kadhaa wanaonekana wakitembea nje ya chengo ilo, Mmoja akiwa amevaa sare za usalama kuashiria shughuli zinazoendelea katika kituo hicho cha kutoa huduma kwa wananchi.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna wanaume watatu wazima wame keti kwenye viti. Wanaangalia mchezo au tukio fulani. Mwanaume wa katikati amevaa fulana nyekundu wengine wawili wamevaa fulana ya blue na manjano nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu, wengine wameketi kwenye sehemu za kukaa za uwanja.

Hapa kuna shimo kubwa la ujenzi lililochimbwa. Kuna udongo mwingi unaonekana. Pembeni yake kuna mashine kubwa ya Hyundai. Inaonekana kutumika katika kazi ya kuchimba. Kuna pia mabomba au saruji zilizochimbwa chini.

Kuna kikundi cha watu kinachoonekana kama timu ya mchezo. Kinashangilia kwa furaha kubwa sana. Wabashikilia kombe kubwa juu ya vichwa vyao. Hii inaashiria kuwa wameshinda mashindano. Wamevalia jezi na wako ndani ya ukumbi wa michezo.

Kuna viongozi wawili mashuhuri. Mmoja amevaa suti rasmi na mwingine amevaa joho na wigi la kimahakama wote wanaonekana kwa umakini hii inaonekana kwamba ni mazungumzo ya rasmi ya viongozi wa kiserekali na mahakama.

Hapa kuna watu kadhaa ambao wamekusanyika nje. Wanajihusisha na shughuli za karatasi. Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza. Anaandika huku wengine wamesimama wakiangalia au wakishughulikia nyaraka. Inaonekana kama ni tukio la kijamii au shughuli ya usajili.

Kuna mwanaume mmoja mwenye kofia na anatabasamu na kutoa ishara sana. Ako mbele ya umati wa watu wenye furaha na wanaoshangilia. Wengine wamevaa jezi zenye jina la Kenya na bendera ya kenya inayoonekana kuashiria ni tukio la michezo au sherehe za uzalendo. Pia kuna bango linaloonekana.

Jaji mkuu wa Kenya na Rais wa Kenya wanatembea pamoja wakitoka ndani ya jengo la serikali. Jaji mkuu amevaa mavazi rasmi ya kimahakama uku rais akiwa kwenye suti ya heshima. Wanafuatana na maafisa wa usalama. Tukio linaonekana kuwa la kitaifa na la hadhi ya juu.

Umati mkubwa wa watu wakiwemo watoto kwa watu wazima wamekusanyika kwenye uwanja wazi. Wanashikilia bango lenye jina Al azizia FC, ikiashiria klabu ya mpira wa miguu. Hii inaonekana kama mkusanyiko wa mashabiki au tukio la jamii. Inahusiana na timu hiyo ya soka.

Mtu ameketi akiwa amevalia suti ya blue na anaonekana akishikilia hati au risiti juu ya kifaa kidogo pengine simu au tableti hali hii inaashiria yuko kwenye ofisi au eneo la huduma anashughulikia nyaraka zake.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa pesa taslim ambazo zimepangwa na uangalifu na kufungwa mafungu mafungu. Kiasi kama hiki cha pesa mara nyingi huonekana katika taasisi za kifedha ama benki au katika biashara kubwa zinazohitaji kushughulikia pesa taslim. Kuwepo kwake katika sanduku kunaweza kuashiriwa kuwa zinahifadhiwa.

Kundi la watu wengi wakiwa vijana wako katika kituo kutoa huduma katika nchini Kenya, wamekua wakimuangalia na kusikiza mwanaume anayetoa maelezo na ushauri. Uandishi wa huduma Kenya ukutani unadhiirisha wazi kua wako kwenye kituo cha huduma kwa wananchi.

Huku ni ndani ya kituo cha huduma za umma, hasaa huduma Kenya kama inavyoonekana kwenye nembo ukutani. Watu wanapata huduma mbali mbali. Baadhi yao wanazungumza na wahudumu waliopo kwenye kaunta. Kuna skrini zinazoonyesha namba za foleni na matangazo.

Wanaume kadhaa wamesimama kwenye umati ya uwanja Wa mchezo wakionekana wakishanglia kwa shauku . wamevalia jezi za timu tafauti. Mmoja ana jezi ya manjano na nyeusi. Mwingine ana jezi ya kijani. Na mwingine ana skafu ya kijana na shingoni mwake. Wengine wameinua mikono yao na wanaonekana wakiimba na kushangilia.

Hii ni ofisi ya huduma za uma, mwananchi anahudumiwa moja moja kwenye counter mbalimbali . Maafisa wa huduma wamekaa nyuma ya computer zao wakiwapa wateja huduma zao mbalimbali. Kuna mabango yanayo onyesha huduma zinazotolewa kwenye kila counter .Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kupata huduma za kiserkali.

Kuna pasipoti kadhaa katika jamuhuri ya kenya. Pia kuna za jamuhuri ya afrika mashariki zikiwa zimepangwa na wima na kuelekezwa mbele. Karibu na passpoti hizo kuna vijiti vieupe vilivyosimama wima. Passpoti hizo zikiwa zimefunikwa na rangi ya buluu na zikiwa na nembo ya nchi.

Hapa kuna sherehe rasmi ambapo, mwanamke aliye valia joho la kimahakama anazungumza kwenye jukwaa lenye lembo za kenya, huku bendera za kenya zikiwa zimesimama nyuma yake, kuna watu wengine rasmi wamesimama karibu, kuashiria kua ni tukio la kiserikali ama kimahakama muhimu.

Wanaume wawili wameshikana mikono wakisalimiana wote wakiwa wamevalia suti. Katikati yao kuna wanaume wengine wawili waliovalia majoho marefu yenye rangi nyekundu na nyeupe, pamoja na ya wigi nyeupe zinazoonekana kama manyoya. Tukio linalofanyika nje likionyesha sherehe au mkutano rasmi wa kitaaluma au kimahakama. Kuna watu wengine kadhaa nyuma yao.

Kuna mchezo wa mipira wa kikapu unaoendelea ndani ya uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue , akiwa anadunda mpira. Anamkabili mpinzani wake aliyevaa jezi nyeupe. Wachezaji wengine wapo uwanjani na baadhi yao wakiwa wameketi pembeni. Wanafuatilia huu mchezo. Inaonekana ni pambano kali la mpira wa kikapu.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu unaendelea uwanjani. Wachezaji wengi wanawania mpira uku mmoja akiupiga kwa kichwa. Wengine wamevalia jezi za manjano na wengine nyekundu. Nyuma kuna mashambiki wamekaa kwenye viti vya uwanja wakifuatilia ule mchezo.

Hapa kuna kundi la watu wamekusanyika chini ya mwavuli mkubwa wa manjano yenye majina ujumbe ya kampeni kama Millicent Omanga na mama miradi. Wengine wamevalia fulana zenye ujumbe huo huo, kuashiria kua ni mkusanyiko wa kisiasa na tukio la hadhara ya kampeni.

Hapa ni uwanjani ambapo kuna wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa kwenye hatua ya mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na kaptula ya blue . Akidhibiti mpira wa miguu yake. Karibu naye kuna mchezaji mwingine amevaa jezi ya manjano na kaptula ya kijani akimfuatilia. Nyuma yao kuna viwanja vya kukaa na watazamaji wa bango lenye jina Betika.

Hapa kuna kundi la viongozi wa maofisa wa serikali, wakiwemo wanawake na wanaume, wamesimama kwa heshima, baadhi yao wamevaa majora rasmi za kimahakama enye rangi ya kijani kibichi na nyeupe, huku wengine wakiwa wamevalia suti. Wamesimama mbele ya bendera ya Kenya kuashiria tukio rasmi la kitaifa.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu inayoendelea uwanjani. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakijuana uwanjani, na wamevali jezi zenye rangi tofauti. nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki ambao umekalia viti kwenye uwanja na wamefurahia sana ule mchezo.

Hili ni jengo la umma za huduma Kenya, wafanyikazi kadhaa wamekusanyika na mmoja wao amevaa sare, anaonekana akiwasilisha na kutoa maelekezo kwa wenzake. Nyuma yao kuna eneo la kusubiria leenye viti vingi , inaonekana nikama kikao kifupi cha kazi au seminar .